Hii inaonekana kuwa nafasi ya kuhifadhi na kuonyesha sanaa, na vifaa vya sanaa. Kuta zimejaa rafu zilizojaa chupa, mitungi, na vyombo vya plastiki vya rangi mbali mbali. Zingine zina kofia za kijani, huenda zikiwa na vimiminika, au unga wa kuchanganya rangi, au vifaa vya kusafisha.

Chumba hiki cha upasuaji, kimejaa utulivu wa kisayansi. Wataalamu wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji ya bluu na barakoa. Wakishirikiana kwa makini kumhudumia mgonjwa aliyelala kwenye meza ya upasuaji. Mwanga mkali juu yao, unalenga mahali pa upasuaji, kwa mashine na skrini zikitoa data ya uhai.

Chupa hizi za dawa ni za chanjo ya homa ya manjano yaani "Vaccine Fepte Amarela at Mode". Kila chupa ina dozi tano na vifuniko vya njano vimepangwa kwa mpangilio safi. Maelekezo kwenye lebo yanaonyesha chanjo hii inapaswa kuhifadhiwa kati ya "-20° au -2° Celsius to 8° Celsius" na inalindwa dhidi ya mwanga.

Mkono huu umevalia glavu za bluu na umeshikilia sindano na chupa ya chanjo iliyoandikwa MMR Vaccine. Mandhari ya nyuma ni rangi ya manjano angavu inayotoa hisia ya tahadhari au umuhimi wa afya. Chupa imeandikwa maelezo kama, Multiple Dose Vials Store Between 2 Degrees to 8 Degrees Celcius na Do Not Freeze ikielezea masharti ya utunzaji wa chanjo hio ya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Hapa kuna tukio la huduma la afya katika mazingira ya jamii. Mtu aliyevaa sare rasmi yenye beji na lanyard, labda mguuzi au mtaalamu wa afya ameketi akichukua maelezo kwenye notepad. Mtoto amesimama karibu na yeye akionekana kutulia, labda akisubiri huduma au akifuatana na mzazi. Mezani kuna vifaa vya matibabu vilivyo wazi kwenye kifurushi cha kunde pamoja na beji nyeusi iliyoandikwa Community Health ikishiria huduma za afya zinazotolewa moja kwa moja katika jamii.

Hapa kuna chupa na boksi la virutubisho vya chuma aina ya, Feosol Ferrous Sulfate. Chupa nyeupe ina lebo nyekundu ikiwa na maandishi yanayoonyesha kuwa ina vidonge mia moja ishirini vya chuma iliyofunikwa kwa tabaka la nje, vidogo na vya kunywa kwa urahisi, kimoja kwa siku tu. Vipo vidonge viwili vyenye umbo ya pembe tatu vimewekwa mbele ya chupa na boksi hilo.

Hiki cha watu waliovaa fulana za bluu zenye nembo maalum wamesimama kwa utaratibu mbele ya mizigo ya mgongoni yenye alama ya msalaba mweupe ishara inayohusiana na huduma za afya au msaada wa dharura. Wanaonekana wakiwa na vitabu au vipeperushi mkononi ambayo huashiria mafunzo au kikao cha kuelimisha.

Mtaalamu wa afya anayeonekana kuvalia sare za rangi ya buluu anamhudumia mtoto mchanga ndani ya incubator . Mtoto huyu anaonekana kupokea uangalizi kitabibu huku akiwa amelazwa kwenye blanketi lenye michoro na kufungwa bomba la matibabu. Mtaalamu huyo anatumia vitundu vya duara vilivyo pembeni mwa incubator kufikia mtoto ishara ya uangalifu na usalama wa hali ya juu.

Kikundi hiki cha watu wamekaa kwa barabara kwenye eneo la wazi kisheriasheria kama mkutano wa kijamii au washa ya mafunzo. Mwengine amevalia vesti ya buluu na barakoa na mtu mmoja amesimama katikati ya duara akiwa kama anaelekeza au kutoa mafunzo. Mandhari ya nyuma ina majengo na miti michache hali ya hewa pia inaonekana kua ni tulivu.

Mkono huu umevaa glavu ukishika sindano na chupa ya dawa yenye maandishi 'Vaccine'. Sindano inaonekana kuwa tayari kutumika ikiwa imeunganisha na chupa ya chanjo na plunger Iko mahali. Mandhari nyuma ni rangi ya buluu hafifu inayotoa hisia ya usafi na hali ya kimatibabu.

Tukio hili la huduma ya afya ya kijamii linahusiana na World Hearing Day, tarehe tatu mechi. Wahudumu wa afya wamevaa fulana nyeupe zenye nembo na maandishi yanayoelezea tukio hili. Wakifanya uchunguzi wa usikivu kwa mgonjwa aliyekaa na kushika chombo labda kwa sampuli ya huko dawa. Daktari mmoja anatumia kifaa cha uchunguzi wa sikio huku mwenzake akisaidia karibu. Eneo hili linaonekana kuwa kambi la afya ya jamii au kampeni ya kimatibabu inayolenga kuwafikia watu katika mazingira ya kawaida ya maisha.

Wataalam wawili wa afya wamevaa mavazi ya kitabibu glavu na barakoa wakimsaidia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha uchunguzi wa meno, mmoja amevaa koti jeupe na mwingine scrabu ya bluu na wote wanashikilia vifaa vya meno wakifanya matibabu kwa umakini mkubwa, mgonjwa amefunikwa na bib ya blue kifuani na kuna trei yenye vifaa mbali mbali kwa meno pembeni.

Bango hili kubwa limetundikwa kati ya miti miwili yenye maandishi mekundu ya Kiswahili yanayomtangazia mtu anayejiita 'Doctor Manyuri'. Bango linatangaza huduma mbalimbali za tiba ya kiasili kama; dawa ya mapenzi nguvu za kiume, kumfunga mke au mume. Pia limeambatanishwa na nambari ya simu ikionyesha kuwa huduma hizi zinapatikana kwa kupiga simu moja kwa moja.

Mtu huyu amevaa mavazi ya kinga kamili ya usafi wa mazingira, Hazmat Suit, Neoprene Glove, huvu za kijani na barakoa ya gesi ameshika kifaa cha kikuprishi yaani spring device na anaonekana kufanya kazi ya kuua wadudu na usafishaji wa kina ndani ya jiko la kisasa lenye sinki ya chuma, makabati ya mbao na ukuta wa matofali. Zana za jikoni zimepangiliwa ukutani kwa mapangilio mzuri na kuna mwanga wa kutosha.

Katika uso wa meza ya kliniki chupa za chanjo ya MMR zimesimama kwa utulivu zikisubiri kusambaza kinga kwa watoto na watu wazima. Sindano zenye rangi toafuti zimeandaliwa kwa usahihi zikionesha ari ya watoa huduma wa afya katika kulinda maisha dhidhi ya magonjwa yanayoenezwa kwa urahisi.

Mtu huyu amevalia mavazi ya kujikinga kikamilifu yaani suti nyeupe ya hazmat , glavu, barakoa na kimeza miguu akiwa na kifaa cha kunyunyuzia dawa akifanya shughuli ya usafi au kuua vijidudu katika mazingira ya ndani. Amebeba kifuko cha mgongoni cha bluu kinachowezekana kua na dawa au kuua vijidudu au suluhisho maalumu ya kusafisha.

Boksi hii ni ya dawa ya Azithromycin tablets IP maarufu kama Azikipre. Imetengenezwa na kampuni ya Cipla. Boksi linaeleza kuwa kila kidonge kina 500 mg ya kiambato kinachofanya kazi na mbele yake kuna blister pack yenye vidonge vitatu. Boksi lina maandishi kadhaa na ni antibiotic ya kundi la macrolide.

Kundi hili la watu limesimama nyuma ya meza iliyojaa vifurushi vya pads za kike. Linaonyesha mabango yenye ujumbe kuhusu usafi wa hedhi na uhamasishaji. Mazingira yanasisitiza harakati ya kijamii inayolenga kuondoa aibu, unyanyapaa, na changamoto za upatikanaji wa vifaa vya hedhi hasa miongoni mwa jamii zisizo na uwezo mkubwa wa uchumi.

Kituo hiki cha usambazaji maji kimeandikwa Mboya water project kiosk number 5,kioski imepakwa rangi ya blu na nyeupe juu yake kuna tenki kubwa jeusi la maji, mtu mmoja anaonekana akijaza mitungi ya maji ya njano kutoka kwenye bomba lilicho chini ya tanki huyu mwingine akiwa karibu kwa nyuma, kuna jengo jingine lenye bango la Miracle huenda ni duka au jengo la biashara.

Daktari wa meno, anamfanyia mgonjwa utaratibu wa kitabibu, katika mazingira yanayoonekana kama kambi ya kimatibabu au kliniki ya muda. Daktari amevalia glavu na beji ya jina, akitumia kifaa cha kutoa maji ya mdomoni huku mgonjwa akiwa ameketi na kikombe cha kukusanya maji hayo. Mandhari ina jengo pa hema au muundo wa muda. Na kuna watu wengine waliovaa sare zinazofanana nyuma.

Mavazi kamili ya kujikinga kiafya gauni ya njano, glavu, kofia ya nywele na barakoa. Anaonekana amesimama pembeni mwa ngazi katika korido ya jengo. Mezani karibu yake kuna vifaa vya huduma ya afya kama chupa za maji, vitakasa mikono, glavu za ziada na vifaa vyingine vya matibabu. Ukutani kuna mabango yenye maelezo moja linaonekana kutoa miongozo au kanuni za usalama.

Tukio hili la kijamii lenye muktadha wa kijamii mafunzo ya kiafya mwangani kwa huruma huduma na teknolojia rahisi ya kuokoa maisha. Mhusika mmoja aliyevaa vesti ya njano yenye nembo amesimama pembeni ya meza nyeupe yenye karatasi, kalamu na chupa ya sanitaiza. Mbele yake mtu aliyeketi amemshika mtoto kwenye mkono huku mhudumu mwingine aliyevaa kofia ya buluu na jaketi ya denim anampa mtoto dawa ya kunywa au chanjo ya mdomo.

Mtaalamu wa kiafya anamchunguza mtu kwenye sikio lake akitumia kifaa maalum kinachosaidia kuona ndani ya sikio. Anayechunguzwa ameketi kwa utulivu, akimruhusu mtaalamu kufanya kazi bila usumbufu. Umuhimu wa afya wa sikio na jinsi ya uchunguzi wa mapema unavyosaidia kugundua matatizo kabla hayajawa makubwa.

Chumba tulivu kilichopambwa na pazia ya rangi ya samawati. Mwanafunzi mmoja wa upuzi ameketi chini mezani akisikiliza kwa makini maelekezo kutoka kwa mkufunzi aliyevaa koti jeupe. Chini ya mwanga wa dirisha, sura za azma na kujifunza zinaoenekana wazi wakati mashine ya baadaye ya huduma kwa binadamu inajengwa. Si kwa vyuma bali kwa maarifa, huruma na utayari.

Mkulima huyu ako katika eneo la shamba lenye majani marefu, huenda ni panda la mpunga. Anatumia sprayer ya mgongoni yenye bomba refu jekundu akimimina dawa juu ya mimea, amevaa mavazi ya kujikinga ikiwa pamoja na maski , kofia na mavazi yaliyofunika mwili mzima. Mandhari ya kijani kibichi inaonyesha kwamba mimea iko katika hatua ya ukuaji nzuri.

Kopo la dawa na boksi lake limeandikwa Azitromytis for Oral Suspension USP. Boksi linaeleza kua dawa hii ina ladha ya cheri na kwamba kila mililita tano ina miligramu mia mbili za Arithromaiti. Kipimo kamili ni milligramu mia sita sawa na mililita kumi na tano baada ya kuchanganya. Maelezo mengine yanasisitiza kua ni kwa matumizi ya mdomo pekee na dawa hii inatengezwa na kampuni ya Zidas.

Taswira hii inaonyesha sanduku la dawa aina ya, RISPERDAL TABLETS 4mg zenye risperidone dawa inayotumika mara kwa mara kutibu matatizo ya kiakili kama schizophrenia, Bipolar disorder au changamoto za tabia kwa baadhi ya ugonjwa. Sanduku lina maandishi ya, Yanten Tlag, kampuni inayohusiana na Yanten Pharmaceutical, na inaonyesha kua kuna vidonge sitini kwa chumba.

Tukio hili maalum la huduma ya afya ya meno, lilioandaliwa na Kinga Africa kushirikiana na Geneva Global, inatoa matibabu ya bure ya meno kwa wajamii. Tunaona mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu huku mtaalamu wa afya akiwa amevalia koti jeupe akimhudumia kwa uangalifu. Mandhari ya nyuma ina bango lenye ujumbe wa kuvutia, "Kinga Africa, smiles of a lifetime free dental increasing access to dental care".

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara na kitambulisho cha shingoni, amesimama mbele ya boxi kubwa la cardboardi akishika kitu cha kijani kinachoonekana kuwa kifurushi cha baridi, yaani cooling pack . Pembeni na nyuma yake kuna maboxi mengi yaliyoandikwa Covax na jina la kampuni, TPC Packaging PVT Limited. Pia kuna maandishi yanayosema time and temperature ikionyesha kuwa vifurushi hivi vinahitaji kuhifadhiwa kwa uangalifu.

Kundi la mabakuli ya kienyeji na tanguli la vikombe vya kukoboa chakula limepangwa chini kwenye ardhi ya mchanga. Kila moja limefungwa kwa kamba na baadhi yao yamepambwa kwa shanga za rangi. Pembeni kuna vitambaa na vipande vya vifaa vingine visivyoelezeka kwa urahisi. Mpangilio wa vyumba hivi vinaonekana kua vya kitamaduni, huenda ukihusiana na shughuli za jadi au sherehe za mila.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na saa mkononi, ana kifaa cha matibabau labda kipima shinikizo au kipima joto, akikitumia juu ya kichwa hicho cha mtu aliyeketi. Mtu huyo amevaa fulana nyeupe iliyoandikwa kwa maandiko mekundu na nguo nyekundu juu yake. Mazingira ya nyuma inaonyehsa meza ya mbao na watu wengine ikiashiria ni tukio la jamii au kampeni ya afya kwa huduma.

Hapa kuna mhudumu wa afya aliyevaa fulana nyeupe yenye nembo pamoja na landled ya blue akijiandaa kuchukua sindano kutoka kwenye kifua chake. Yuko ndani ya hema jeupe akizungukwa na watu wengine waliovaa shati za machungwa. Labda wahudumu au watu wa kujitolea ama waandalizi wa tukio hilo. Kamera lenye tripod imewekwa kwenye nje ya hema ikiashiria kuwa tukio hilo linaandikwa au kuripotiwa.

Huyu amevaa koti jeupe la maabara akinasa na kushikilia kifaa cha kijani kinachoonekana kama mpira wa hewa au kifaa cha tiba. Akiwa ndani ya chumba cha hospitali au kliniki ya kisasa. Mandhari ya nyuma kuna vitendakazi vya kimatibabu kina monitor, tubing na chupa za dawa. Kitanda cha hospitali kinaonekana mbele kikiashiria mazingira ya huduma ya wagonjwa.

Inaonyesha mazingira ya kliniki ya meno wakati wa utaratibu wa kitabibu. Daktari wa meno na msaidizi wake wamevalia mavazi ya kinga wakimhudumia mngonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Juu ya mngonjwa kuna kitambaa chenye maandishi, Prodental ikiwa jina la kliniki au chapa ya huduma. Kabati za upande zina vifaa vya kitabibu na kuna mapambo ya kipepeo ukutani dalili ya mazingira yanayojali faraja ya mngonjwa.

Mgonjwa huyu amelala kwenye kiti maalum cha meno akifanyiwa matibabu ya meno katika kliniki ya kisasa. Mtaalamu wa meno aliyevalia sare ya blu, glovu nyeupe na barakoa anashikilia kifaa kinachotoa mwanga wa blu kinachoweza kuwa kifaa cha kutibu au kukausha dawa ya meno, anafanya kazi kwa makini na kwa kutumia vifaa vya kisasa vinavyoonekana pembeni.

Hili linaonekana kuwa eneo la kuchotea maji safi katika jamii ya vijijini. Jengo la buluu na beige lililojengwa kwa unyenyekevu linatoa huduma muhimu kwa wakazi wanaofika na mitungi ya manjano na nyeupe. Baadhi wanachota, wengine wanangoja au wanatoka wakiwa wameshika vifaa.

Wanawake hawa wawili wamevaa sare nyeupe zenye mistari ya giza wakihudumia watoto wawili wachanga waliolazwa kwenye kitanda cha hospitali. Watoto wamefungwa blakenti zenye rangi tofauti wakiwa wamelala kwa utulivu. Mwanamke mmoja huenda mama mmoja wa watoto yuko mbele ya kitanda akitazama kwa makini. Chumba chenye kuta za rangi waridi na kitanda cha chuma chenye godoro jeupe pia kinaonekana na pia vipo viunganishi vya umeme ukutani lakini hakuna vifaa vya kisasa vya ufatiliiaji vinaovyoonekana.

Eneo hili linaonekana kukumbwa na mafuriko makubwa na majengo kadhaa yamezama kwa kiasi kikubwa. Huku sakafu na mzunguko wa chini ukiwa hauonekani kabisa. Miti na majani limezunguka eneo hilo likidokeza kuwa mafuriko haya yametokea kwenye mji mdogo au kijiji chenye mandhari asili. Majengo yana paa za mabati ishara ya miundo ya kawaida ya makazi ya kijijini au peri urban .

Kuna wanawake wawili mmoja aliyevalia shati la buluu na kofia ya kufunika kichwa akimimina maji kutoka kwenye container la buluu lenye nembo ya "Children's Investment Fund Foundation" kwenye jerikeni ya manjano inayoshikiliwa na mtu mwingine mwenye shati jeupe. Wote wawili wako kwenye maandhari ya nje.

Darasa hili lina wanafunzi waliovaa sare za buluu na kola za waridi, wakiwa wamekaa kwenye madawati ambao kwa mtindo wa mzunguko wa kawaida. Mwalimu amevalia shati jeupe na barakoa anasimama karibu na ubao wa kijani akionekana kuongozwa somo. Mwanafunzi mmoja pia amesimama karibu na ubao huu, naye amevaa barakoa labda kishiriki kwenye zoezi la darasani.

Katika moyo wa msitu uliokuwa hai moto wa porini unaenea kwa kasi ukiteketeza miti iliyosimama kwa karne na kuvuruga utulivu wa viumbe hai. Moshi mzito unapanda juu ukibadilisha anga kuwa giza na kuashiria ukubwa wa uharibifu wa mazingira. Hali hii ni hatari kwa viumbe hai, usalama wa binadamu na mzunguko mzima wa ekolojia.

Hapa kuna wanawake wawili wanaonekana kushughulikia watoto wanne waliowekwa katika nyumba ya watoto au incubator . Wanawake hao wamevalia sare za kazi mmoja akiwa amebeba kitu kinachoonekana kama faili au dokumenti . Watoto hao wamelazwa wakiwa uchi na wanaonekana wamezaliwa mda usio mirefu.